Ni madawa ya kienyeji ya kila aina, kando yake kuna chupa. Yametandazwa kando ya barabara tu. Kuna ya kila aina ya dawa hizi kutoka bango la mti mpaka kwenye matunda ya mti.

Wahudumu wa afya wawili, hasa ni daktari wa meno. Mmoja wa jinsia ya kiume na mmoja wa jinsia ya kike. Wa jinsia ya kiume amevalia nguo lake ya rangi ya kijani kibichi, huku akihudumia mgonjwa. Mmoja wa jinsia ya kike amevalia koti lake la rangi ya nyeupe, iliyo na maandishi ya samawati, jina lake ni Sarah, mdomoni amevalia barakoa.

Ni vifaa vya kuhifadhi vyakula, hasa lilitumika na watu wa kitambo sana. Vifaa hivi mara mingi hutumika kuhifadhi maziwa, na juu yao kuna mapambo ya kila aina . Yameekwa katika sahani na kando yake pia kuna mkebe ya rangi ya nyeusi.

Ni katika hospitali, kuna vitanda vingi vya kulaza wagonjwa vilivyowekwe hapa. Hapa ni sehemu wazi sehemu paruwanja ,kando ya kitanda hizi kuna rangi ya zambarau au samawati iliokolea .Kuna madaktari wakushughulikia, huku kwenye ukuta wenye hospitali hii ,kuna runinga ambayo wagonjwa wanaeza kuona.

Mwanume aliyevalia shati ya rangi ya samawati amesimama huku akishikilia bango mkononi . Anaonekana mwingi wa furaha . Anacheka huku akiwa amebeba mikono. Kando yake kuna kibango cha maji na nyuma yake kuna tenki ya maji ya rangi nyeusi.

Mkunga ameinama huku akimtazama msichana mjamzito. Msichana huyo amekalia kwenye kiti, anaonekana mwingi wa maumivu huku akijinyoosha. Mkunga amevalia barakoa mdomoni na akimtazama kwa ukaribu sana.

Mama ameshikilia mtoto wake akimtazama kwa makini. Mama huyo amevalia nguo ya zambarau, huku akimtazama mtoto wake usoni. Daktari amesimama kando yake, na anampa chanjo mdomoni. Daktari huyo amevalia kabuti lake la rangi nyeupe, huku akimtazama mtoto kwa makini.

Ni kifurushi ile ya kuhifadhi chanjo dhidi ya magonjwa tofauti tofauti, yako na maandishi ya rangi ya nyeusi, huku yakiwa pia na rangi ya nyekundu na rangi ya samawati iliyokolea.

Ni vifurushi vya kuhifadhi dawa ya chanjo, kifurushi hivi ni vya rangi ya manjano, nako kwenye paketi ya rangi nyeupe, rangi ya nyekundu, na rangi ya manjano, yakiwa yamekolea, kuna maandishi ya rangi nyeusi katika sehemu tofauti tofauti ya vifurushi hivi.

Ni daktari wa jinsia ya kiume ambaye ni daktari wa meno. Anashugulikia mgonjwa wake wa jinsia ya kike. Mwanamke huyu ana nyewele ya rangi ya nyeusi. Daktari amevalia shati ya rangi nyeupe , huku long'i yake ni ya rangi ya nyeusi. Amevalia barakoa kujikinga na athari ya magonjwa.

Daktari wa jinsia ya kiume amekalia kwenye kiti, amevalia nguo lake la rangi nyeupe na barakoa mdomoni, kwenye macho amevalia miwani, anashughulikia mgonjwa aliyefungua mdomo na kulala kwenye kitanda mbele yake.

Madaktari watatu wa jinsia ya kike wamesimama nyuma ya mwanamke mmoja aliye mzee kidogo. Mwanamke huyu ameshikilia kifaa masikioni, huku wakimtolea ugonjwa fulani kwenye masikio. Ni siku ya kusherehekea siku ya watu wanaosikiza duniani.

Kuna ngamia ambaye amefungiwa mzigo. Mzigo wenye rangi nyekundu. Ngamia huyu anaonekana mchovu na kuwa amelala chini. Sehemu hili ni sehemu la kiangazi na li wanja tupu haina hadi nyasi.

Mwanaume wa umri wa kati anadungwa sindano katika bega lake la upande wa kushoto. Mwanaume huyu amevalia shati la rangi nyeupe lililo na mistari ya rangi nyeusi. Anaonekana mwingi wa uchungu. Amevalia barakoa mdomoni.

Ni katika mitaa ya mabanda, nyumba zilizojengwa hapa ni hadhi ya chini sana, nyumba nyingi ni za mabati, hapa mbele kuna mto uliofurika sana na yana maji mengi, kuna nyumba hadi kando ya mto, hapa kuna daraja lililobomoka kutokana na mafuriko haya.

Mtoto amevalia nguo ya rangi nyekundu. Ameketi akimtazama daktari huko mbele. Daktari anaonekana akishughulikia dawa kutibu mtoto huyu. Daktari amevalia koti la rangi nyeupe huku akishughulika kwa makini.

Mwanamke ameketi huku akiwa na tabasamu, ana nywele nyingi zaidi kichwani daktari anamshulikia skioni mgonjwa amevalia nguo ya rangi nyeusi huku akitabasamu kidogo daktari amevalia miwani na nguo yake nyeupe amemakinika sana kazini.

Mlinzi amesimama katika lango kuu, ana nawa mikono, amevalia sare zake rasmi za kazi, amevalia pia na barakoa. Chini amekanyaga kifaa cha kutoa maji ili kunawa mikono. Kando yake kuna sabuni na nyuma yake kuna lango kuu la kuingia sehemu fulani.

Ni kifaa ama chupa cha kuwekea chanjo rasmi. Kando yake, kuna shindano ambayo hayajatumika. Dawa hili lina kifuniko ambalo ni rangi ya manjano, na limefunikwa kwa umakini sana. Shindano liko kando lake na halijafunguliwa.

Ni wakati wa kupiga kemikali katika jumba fulani ili kujikinga na aina fulani ya wadudu. Amevalia nguo ya rangi nyeupe huku akiwa amevalia kifaa spesheli cha kujikinga na madhara ya kemikali hii mdomoni.

Wanaume wawili wako katika gumzo mbele ya vyoo viwili, vyoo hivi vilivyojengwa na serikali. Wanapiga gumzo huku wakitazama vyoo hivi kwa ukaribu sana. Mwanaume mmoja amevalia shati la zambarau lilokolea na kufunga na mshipi.

Kifurushi cha kuhifadhi dawa ama chanjo lina maandishi ya rangi nyeusi, kando yake kuna shindano lililoshikwa kwenye mkono. Mkono huu umevalia kifaa cha kujikinga na magonjwa likiwa na rangi ya kijani kibichi.

Msichana ameshikilia mtoto wake mkononi, amevalia kofia la rangi ya nyekundu huku ikiwa na maandishi ama nembo ya rangi nyeusi. Daktari anampa chanjo mtoto mdomoni. Daktari aliyevalia nguo ya rangi nyeupe na kuvalia miwani.

Ni mhudumu wa afya aliye katika sehemu spesheli ya kuhifadhi madawa tofauti tofauti, amevalia koti la rangi nyeupe huku akiwa na barakoa mdomoni. Amevalia na miwani, ameshikilia chupa fulani ya rangi ya kijani kibichi akiutazama kwa karibu.

Ni kifurushi cha kuhifadhi chanjo aina ya kudungwa na shindano. Lina maandishi ya rangi ya nyeusi huku likiwa na kifuniko la rangi ya nyekundu. Chupa hili ni ya kioo ndani hamna kitu.

Mhudumu wa afya amevalia nguo la rangi nyeupe, chini amevalia sketi ya rangi ya samawati iliyokolea. Anamdunga mgonjwa wa jinsia ya kike sindano begani. Mgonjwa amevalia barakoa mdomoni huku wagonjwa wengine na wahuduma wa afya wakiwa kando.

Mhudumu wa afya wa jinsia ya kike anamtunza mtoto mdogo mchanga. Mhudumu huyu amevalia nguo yake ya samawati na ana nywele refu sana rangi ya nyeusi. Anamtazama kwa umakini huku akimfunga kwenye kitambaa cheupe.

Ni karatasi ya kuekea dawa ya matibabu, dawa hizi ni tatu, na karatasi hili ni ya rangi nyeupe, yana maandishi ya rangi nyekundu, na dawa yenyewe ni ya rangi nyeupe, maandishi pia kuna maandishi ya rangi nyeusi.

Ni mazingira inayoonyesha kundi kubwa la panzi, nyuma yao kuna mimea ya rangi ya kijani kibichi, na mimea hii imeweza kuharibiwa sana na panzi hawa, limebaki vijiti tuu, panzi hawa ni wa rangi ya manjano huku yakipepea juu angani.

Ni katika hospitali na sehemu la kuzalia watoto. Wahudumu wa afya wawili waliovalia nguo nyeupe wanashughulikia watoto mapacha waliozaliwa katika hospitali hii. Wanatabasamu huku wakiwa makini kazini kwao.

Ni daktari mkongwe kidogo. Amevalia kabuti lake la rangi nyeupe. Ana kalamu mfukoni mwa kabuti lake. Anapanga dawa katika kifaa spesheli cha kuwekea madawa zake juu ya meza iliyoko sebuleni kwake.

Ni katika hospitali mwanamume amesimama akimtazama mtoto kwa ukaribu, nyuma yake kuna mwanamke ambaye anatabasamu, mwanamume huyo amevalia miwani huku akiwa ndefu refu na nywele refu, wanamwangalia mtoto aliyelazwa kwenye kitanda.

Mhudumu wa kuhifadhi mazingira yuko kazini, amevalia kabuti lake la rangi nyeupe isiyokolea sana, na viatu, ameshikilia chuma lake la kazi ama mashine analolipepeta moshi kuenda kwa mazingira chini ya mabati, ili kukinga wadudu kuingia bomani.

Watu wawili kando ya barabara wanajikushughulisha katika shughuli ya kukusanya taka ili kusafisha mazingira. Wamevalia barakoa ili kujikinga na hatari inayotokana na takataka hizi. Mbele yao kuna pikipiki inayokimbia karibu na barabara. Wamevalia nguo rasmi ya kazi.

Madaktari wawili wamesimama kando ya mtoto, mtoto aliyewekwa kwenye kitanda la hospitali. Daktari huyu wa jinsia ya kiume amevalia miwani na barakoa la rangi ya nyeupe. Shati lake ni ya rangi ya samawati na amebeba kipima joto shingoni.

Watu wawili wamesimama katika eneo inayoonekana kuwa ya mapato ya zaidi. Mmoja wao ni asili ya kiingereza mwingine wao ni asili ya kiafrika. Wa asili ya kiingereza ni mwanaume huku amemshikilia bega wa asili ya kike wa afrika.

Mkulima ananyunyizia mimea yake kemikali fulani. Nyuma yake amebeba mtungi ambao unaelekeza mrija hadi mkononi. Amevalia nguo rasmi ya kazi, nguo ya rangi nyeupe na barakoa ya rangi nyeusi. Amezamia kazi yake.

Mhudumu wa afya anamtazama mtoto kwa ukaribu. Mhudumu huyu ni wa jinsia ya kike huku akivalia kikwazi mkononi likiashiria bendera ya Kenya. Anamshika mtoto mashavu huku akiwa amevalia barakoa. Kichwani amevalia kifaa cha kujikinga nywele kutokana na madhara hapa hospitali.

Mhudumu wa afya ametembea katika uwanja kubwa lililoathirika na mafuriko. Amevalia nguo la rangi ya manjano , long'i ya rangi ya nyeusi. Nyuma yake kuna miti na uwanja lililozama ndani ya maji.

Mkulima ameshika mtungi kwenye mkono wa kushoto. Mtungi uliona kemikali. Mtungi mwenyewe ni wa rangi ya chungwa. Mrija unaotoka kwenye mtungi na kushikilia katika mkono wa kulia akinyunyizia katika shamba lake.

Daktari wa jinsia kike amevalia barakoa huku akidunga akitoa dawa kuweka kwenye sindano. Ameyazamia kazi yake kwa umakini. Amevaa nguo yake ya rangi nyeupe huku nyuma yake kuna madaktari wengine ambao wanatazama tarakilishi wakiyazamia kazi yao kwa umakini sana.

Moto umezuka na unachoma nyumba. Moto huo ni mkubwa sana. Nyumba ya mabati umeteketezwa kabisa. Kando yake, kuna mto mkubwa unaochoma jumba jingine hapo kando. Hakuna mtu karibu anayeweza kusaidia hapa.

Ni chupa maalum ya kubebea chanjo ya dawa. Kando yake kuna shindano ambalo halijatumika. Kando yake pia kuna chupa ya kuwekea tembe tofauti tofauti ya rangi ya nyeusi. Juu yake kuna kifuniko ya rangi nyeupe. Kando yake kuna chupa nyingine na karatasi ya samawati.

Mhudumu ama daktari wa meno anashugulikia mgonjwa wake. Mhudumu huyu ni wa jinsia ya kike. Mgonjwa wake naye pia ni wa jinsia ya kike. Wote wana nyewele ndefu. Mgonjwa amejifunika kitambaa cha rangi ya samawati isiyokolea sana. Wote wamevalia miwani.

Mwanamke aliyevalia nguo la rangi ya nyeusi. Amevalia barakoa ya rangi ya nyeusi mdomoni. Ameshika mtoto kwenye mkono. Daktari aliyevalia nguo rangi ya njano, anampa mtoto chanjo mdomoni. Daktari amevalia pia barakoa kujikinga na madhara tofauti tofauti.

Wake kwa waume wamesimama huku wakiwa katika shughuli ya kukusanya taka. Mwanaume mmoja amevalia nguo ya rangi ya samawati iliyo kolea, huku akiwa na barakoa. Machoni amevalia miwani huku akisaidiwa kwa karibu sana kukusanya taka na wanawake. Nyuma yao kuna moto wa una choma taka taka .

Msichana ameketi huku amevalia nguo ya rangi ya nyekundu. Anamtazama mtoto wake aliyeshikwa na daktari, aliyevalia miwani na nguo zake za rangi ya samawati iliyokolea. Nyuma yake kuna madaktari wawili, wote wamevalia nguo ya rangi ya manjano.

Ni katika hospitali. Mgonjwa amelala kwenye kiti daktari akimshughulikia mdomoni. Amevaa nguo la rangi ya samawati iliyo kolea. Daktari amesimama kando yake akitazama meno huku akiwa amevalia barakoa.

Ni mkebe wa kuhifadhi dawa ya kienyeji. Dawa unaotokana kwa mti wa mwarobaine. Ina kifuniko la rangi nyeupe huku likiwa na mchoro la mti huo. Mti huo pia una jina wa mkilifi na linaweza kutibu magonjwa tofauti tofauti .

Ni katika darasa, darasa la wanafunzi wadogo sana, wametembelewa na daktari ama mhudumu wa afya. Kila mwanafunzi ameshikilia cheti yake, huku daktari akiwaelezea mambo kadhaa. Daktari amevaa nguo ya rangi nyeupe, na huku kwa darasa ameweka bango kila mahali.

Ni sehemu ya barabara iliyo katika. Kutokana na madhara ya mafuriko. Mbele yao kuna watu waliosimama wakitazama. Kando ya barabara hii kuna maji kubwa inayoteremka na barabara. Barabara yenyewe bado linazidi kuporomoka. Dongo ni dongo nyekundu.

Kundi la watu wameketi kwenye mviringo, hasa katika eneo lililo wazi chini ya mti, katikati, kuna mwanamke aliyesimama huku amevalia barakoa nyeupe, ana waongelesha, huku walioketi wakiwa makini sana, anaonyesha ishara kwa mikono huku akiwa amebeba karatasi mkononi.

Ni tembe la rangi ya kijani kibichi iko juu mezani. Nyuma yao kuna kifaa cha kuhifadhi. Ndani kuna rangi ya kijani kibichi likiwa na rangi ya manjano. Maandishi ni ya rangi ya kijani kibichi.

Daktari wa jinsia ya kiume anadunga mgonjwa wake sindano wa jinsia ya kike. Amekalia kwenye kiti, kando yake kuna kifaa cha kubebea sindano na madawa la aina la rangi ya samawati. Mgonjwa wake anaonekana mwingi wa machungu.

Daktari wa jinsia ya kiume amesimama huku akiwa amevalia miwani na barakoa. Anashughulikia mgonjwa wa jinsia ya kiume ambaye pia amevalia miwani. Huyu ni daktari wa meno na hapa ni katika sehemu ya hospitali iliyo tengwa kwa madaktari wa meno na wagonjwa wenye shida ya meno pekee.

Wahudumu waa afya watatu, wawili wamesimama wakitazama mwenzao akipiga kemikali katika sehemu flani Wamevalia nguo rasmi ya kazi wamefunika hadi nyuso zao na barakoa ili kujikinga na hatari ya ugonjwa flani wanalo lipulizia kemikali hii.

Mwanaume amevalia koti la rangi ya nyeupe, mdomoni amevalia barakoa. Anapuliza kemikali katika nyumba ama sokoni. Nyuma yake ameubeba mtungi wa maji huku mrija ni wa rangi ya kimanjano.

Ni katika hospitali, daktari akisi, amesimama huku akitazama mgonjwa wake mwanaume, kifaa hiki cha mazoezi kina rangi ya nyeupe, na rangi ya samawati iliokolea. mgonjwa amezingatia masharti na huku akijitahidi kwa makini zaidi.

Ni chupa spesheli ya kuhifadhi dawa. Chupa la rangi ya nyeusi lina kifuniko la rangi nyeupe. Lina maandishi ya aina tatu tofauti. Maandishi ya rangi nyekundu huku jina lake likiwa na mabadiliko ya rangi ya nyeupe na rangi ya manjano.

Ni chupa nne za kila aina. Aina tofauti tofauti za virutubishi. Virutubishi ya kwanza ni da nambari tatu, ya pili ni ka nambari mbili na ya tatu ni da nambari tatu ya nne pia ni da nambari tatu kama vile karoti inayosaidia kwa uwezo wa kuona.

Ni katika hospitali katika sehemu la kuzalia. Mama huyu amejifungua watoto wake. Wamewekwa kwenye sehemu spesheli ya kusaidia watoto wachanga kupumua na kuwapee hewa safi. Amesimama huku akitengeneza kifaa hicho kwa umakini zaidi ila sura yake haonekani mwenye furaha sana.

Ni katika hospitali. Wauguzi wamesimama . Chini kuna kitanda ya wagonjwa , wauguzi hawa wanatazamana. Muguzi mmoja amevalia nguo ya rangi ya nyeupe, huku wanaoshugulika wanaume wamevalia nguo ya rangi ya nyekundu iliyo na mistari ya nyeupe.

Mwanamume amesimama huku akipuliza moshi ama kemikali aina ya moshi katika shamba lake, amevalia kofia nyeupe na sulukwenya lake la rangi ya samawati iliyokolea, ndani amevalia shati ya rangi ya manjano, huku akiwa amevalia barakoa mdomoni.

Mkulima amezamia kazi yake ya kunyunyizia mimea yake mbolea ama kemikali. Amevalia nguo nyeupe na mshipi nyeusi. Amejifunga pia barakoa spesheli ya kujikinga na madhara ya kemikali hii. Amezamia kazi lake.

Ni eneo la kuuzia mapambo ya asili na madawa ya kiasili. Hapa kuna mwanaume aliyevalia kofia na shati nyeupe. Long'i yake ni ya kijivu na anaongea na mwanamume mwenzake aliyevalia njuga la kimaasai.

Tembe tatu ya kumeza. Ni yenye rangi ya nyeupe. Yamewekwa kwenye karatasi za urasmi, inaonekana kuwa yanaweza kutumika kwa urahisi na kwa mda wowote.

Mandhari ya hospitali. Mwanamke ameshikilia mkono wake kwenye mkono wake wa kushoto. Amevalia kofia nyekundu. Daktari anamshughulikia mtoto akiwa anampea chanjo mdomoni. Daktari amevalia miwani na shati lake nyeupe.

Ni mandhari ya shambani, mkulima amesimama huku ameshikilia mrija wa kunyunyiza mimea wake maji. Amevalia kabuti lake la rangi ya samawati iliyokolea huku akiwa amevalia barakoa kuzuia vidudu ama madhara ya kemikali hiyo mdomoni.

Chupa la plastiki nyeupe, kawaida hutumika kuhifadhi vidonge vya dawa. Jina limeandikwa kwa maandishi meusi. Kuna nambari ya usajili pamoja na tarehe ya kutengenezwa au siku ambao dawa utaweza kuisha. Kuna msimbo wa kuchanganua chini ya maandishi ya dawa hii.

Wauguzi katika hospitali wanamtazama mtoto anayeonekana mgonjwa na mchanga zaidi. Daktari mmoja amevalia barakoa, huku mwingine pia kavalia barakoa. Wamevalia nguo rasmi ya kazi na wanamtazama mtoto kwa umakini zaidi.

Mhudumu wa afya amevalia barakoa lake rasmi. Juu ya meza yake kuna vitabu hasa kwa rangi ya kijani kibichi. Kuna kiyeyuzi. Mbele yake kuna mgonjwa wa jinsia ya kiume. Amevalia barakoa yake na ana ustadi kwa umakini sana.

Ni sehemu ya matibabu. Mgonjwa mmoja aliyevalia barakoa anadungwa sindano na daktari. Daktari amevalia nguo la rangi ya samawati huku akiwa amevalia pia na barakoa nyeupe mdomoni. Kuna wagonjwa wengine nyuma wote wakiwa ndani ya hema nyeupe.

Mama ameshika mtoto wake kwa mkono wa kulia anamwangalia kwa umakini. Daktari amebeba shindano. Daktari amevalia nguo la rangi ya samawati. Amekaribia mtoto akitaka kumdunga shindano kwenye paja.

Madaktari wa kutibu meno , madaktari wawili wanatibu mgonjwa mmoja wa kike ,madaktari hawa wamevalia barakoa na wanashughulisha au wanatengenezea mgonjwa wao wa kike meno yake .

Ni mama mwenye mtoto. Amebeba mtoto wake mkononi akimtazama kwa makini akitabasamu. Daktari aliyevalia koti lake jeupe wa jinsia ya kike amesimama kando akimpa dawa mdomoni mtoto huyo aliyebebwa na mama.

Ni sehemu lililoporomoka nyumba. Hapa wanaume, maafisa wa polisi na hata wananchi wamejikusanya hapa ili kujaribu kuokoa maisha ya watu. Wengine wakijaribu kung'ang'ania yale mabaki kutokana na maporomoko haya.

Mwanamke aliyebeba mtoto mkononi kwa kushoto. Nyuma yake kuna mtungi wa maji ambaye anaonekana kuwa ametoka kuteka maji na wanarudi nyumbani kwa msafara wao. Sehemu hili ni sehemu la janga.

Ni boma iliyofurika na maji. Kuna majumba kadhaa ambayo maji yaliingia ndani kuna mtu anayetembea katika maji haya ambayo yanaweza kua hatari katika maisha ya mtu. Kuna majumba yenye mabati yaliyozeeka huku mengine yakiwa mapya.

Ni dawa ya kudunga watu sindano. Yamepackiwa kwenye pakiti zao rasmi, yakiwa tayari kutumika wakati wowote kuanzia sasa. Yamepackiwa kwa mpango maalum na kwa ustadi kabisa.

Ni mzee mwenye umri mingi zaidi, anaonekana kuwa mgonjwa. Amevalia barakoa na daktari anamdunga sindano. Kando yake kuna wanawake waliopanga laini , mstari wakingoja huduma za daktari huyo mwenyewe.

Ni kambi la wakimbizi. Mazingira yake ni yale ya nyumba yasizodhabiti. Yanaonekana kuwa ya watu wenye mapato ya chini. Kuna tenki la maji lililodhibitiwa na mbao ili kusambaza maji kwote kambini.

Daktari wa meno wa jinsia ya kike amezamia kazi yake. Kichwani amevalia kitambaa maalum huku mikononi akivalia vifaa vya kujikinga kutokana na madhara. Ana mgonjwa amefungwa midomo huku akiwa amelala. Usoni amevalia miwani rasmi ya kujikinga na mwangaza unaotoka kwa daktari.

Ni sehemu lenye jua kali. Nyumba limejengwa kwa nyasi na yamezingirwa na vitambaa. Nyumba hizi mara nyingi huhusishwa na jamii ya wafugaji, jamii ambazo hutoka na kutembea na mifugo yao sehemu tofauti tofauti. Yanaonekana kuwa yenye jua kali sana.

Ni wafanyikazi ama madaktari wa kufanya upasuaji hospitalini. Wako kwenye harakati za kazi na waachanganua ama wanachanua zile mitambo watakazozitumia wakati wa kazi wao. Wamevalia barakoa ili kujikinga na athari kutokana na upasuaji watakao ifanya.

Kuna wanawake watano, watatu wamekalia chini huku wawili wakiwa kwenye mkeka. Mmoja anaonekana kuwa mkunga na kushughulikia mgonjwa wake aliyevalia shati lenye rangi ya nyekundu. Wengine wameketi wakimtazama kwa makini.

Ni daraja au tenki la maji lililowekwa juu la nguzo kubwa ya chuma. Tenki hili linaonekana kuwa kubwa na imara. Inakuwa juu ya mnara wa chuma wenye master na nguzo wa msaada ili kuzuia kuanguka kwake.

Mgonjwa mwenye maumivu makali ya mifupa amelala katika kitanda cha wagonjwa. Daktari amemshika miguu akimnyoosha kwenye magoti. Amevalia barakoa na long'i rasmi ya ofisi. Anaonekana mtulivu na kushughulikiwa kwa ustadi.

Haya ni mandhari ya hospitali. Daktari amesimama, amevalia miwani. Kwenye mdomo na mapua amevalia barakoa. Amevalia pia koti lake la nyeupe huku mikononi ameshikilia sindano akitoa dawa kwenye chupa maalum.

Ni kwenye mandhari ya barabara lililokatika kutokana na mafuriko. mwanamume mmoja amejitolea mhanga kubeba mwanaume mwenzake aliyevalia nguo la rangi ya kijani ama manjano kumvukisha mto huo, nyuma yao kuna ndizi lililopandishwa.

Ni duka la kuuza bidhaa rojorojo za upishi, kuna aina ya mitungi iliyobeba kila aina ya virutubishi vya kutumiwa katika upishi, kuna ndoo yenye unga unga na kuna chupa, chini yake pia kuna michoro ya kila aina.

Mama mwenye umri wa kati amebeba mtoto wake kwenye mkono. Madaktari wawili wanamshughulikia. Mtoto anaonekana kuwa anadungwa sindano hasa ni kama chanjo dhidi ya magonjwa fulani tofauti tofauti.

Wataalamu wawili wa jinsia ya kike katika sekta ya uuguzi wamebarakoa na wanashughulikia mwanjo wao aliye lala kwenye kiti maalum. Mgonjwa amefungua mdomo na anaonekana kuwa mwenye tabasamu. Daktari mmoja anapiga kidole kwa camera .

Hapa ni mandhari ya hospitali. Mtoto mdogo mvulana ameyazamia machoyake kando. daktari ameketi, huku simu akiweka mapajani. Anaandika kwenye kitabu. Usoni amevalia barakoa kufunga mdomo na mapua. Shati lake ni la rangi nyeupe na amezamia kazi.

Daktari speseli ama mtaalamu anayejihusisha na mambo ya uzazi ameubeba kifaa unaoashiria uume wa mwanaume huku akimwonyesha mgonjwa ama mhudumiwa wake. Amevalia kaptura lake nyeusi na koti lake nyeupe. Mgonjwa ama mhudumiwa anaonekana akiwa ameitia makini sana.

Mazingira haya ni mazingira ya mafuriko. tuktuk mbili zinaonekana kujaribu kuvuka maji yaliyofurika. Pikipiki moja liko mbele likijaribu kupitana na tuktuk hizi mbili. Wote wanaonekana kuvuka maji yaliyochafuka ambayo yanaweza kuleta magonjwa.

Ni mama mgeni mjini, amejifungua mtoto wake. Mtoto aliwekwa kwenye leso nyeupe. Mama ana mwingi wa tabasamu akimtazama mtoto wake. Ana nywele ya rangi ya nyekundu huku akiwa amelalia kitanda cheupe.

Mgonjwa amelala katika kiti spesheli , anahudumiwa na daktari wa meno. Daktari amevalia barakoa na kabuti lake nyeupe. Mgonjwa anaonekana kuwa mtulivu na ameweka mikono yote mawili tumboni.

Mwanafunzi anayefanya utafiti katika maabara maalum amevalia koti nyeupe. Mbele yake kuna gesi linalowaka kwa ukaribu sana. Anautazama kwa umakini huku wenzake wamekalia nyuma na pia wanafanya utafiti.

Mwanamke ameketi ndani ya nyumba yenye mazingira ya kawaida ya kijijini au mtaa ya kipato cha wastani. Mtoto mdogo amelala kwa mikononi akiwa ametulia na amelala usingizi mnono.

Daktari ama mtaalamu wa meno anashughulikia mgonjwa wake kwa ukaribu. Kwenye mkono wake wa kushoto, ameushikilia mashini huku akimulika ndani ya mdomo wa mgonjwa wake. Mgonjwa wake amelala akiwa amefungua mdomo huku akiwa mtulivu.

Wakati wa usiku, msitu umeshika moto. Moto wenyewe ni mkubwa na unaonekana kuwa umeshazama na sehemu kubwa ya ardhi. Hakuna anayejaribu kuuzima na huku moto ukizidi kuteketeza miti mingi zaidi.

Mwanamke yumo hospitalini. Amevalia barakoa, nguo ya rangi nyeupe na kubeba mtoto wake mkononi, mtoto aliyevaliwa nguo ya rangi nyeupe. Daktari ameshika sindano huku akitayarisha mkono wa mtoto wa kushoto, kwa pamba ili kumdunga sindano.

Ni mtaalamu wa afya hasa katika kitengo cha wanyama. Anaonekana kuzamia kwenye kazi yake. Anaweka kipima joto kwenye pua la ng'ombe kisha amevalia barakoa spesheli ili kujikinga na magonjwa kutoka kwa wanyama. Amevalia pia kabuti lake lenye rangi ya manjano.

Daktari wa jinsia ya kike anasaidia mgonjwa wake wa jinsia ya kike katika hospitali. Daktari huyo amevalia barakoa na mgonjwa wake akiwa amelala kitandani. Mgonjwa ni wa hali mahututi na amewekewa mashine maluum kumsaidia kupumua. Daktari amevalia barakoa ili kujikinga na maambukizi.

Ni kwenye soko ambalo limeathirika sana na moto. Wanawake kwa waume wamesimama wakiwa na watoto, wanazidi kuangalia mabaki kutokana na moto uliozuka. Wengi wao wameketi chini huku wengine wakijaribu kuyakusanya mabaki ya mabati.

Wahudumu wa afya wawili wa jinsia ya kike wakiwa kwenye maabara. Wanapanga mitambo spesheli ya kufanya upimo. Wamevalia nguo rasmi ya kazi huku wakiwa wamevalia chini samawati na juu shati nyeupe.

Ni sodo wanazozitumia watoto au wasichana na wanawake wakati wa hedhi. Yameshikiliwa kwa mkono juu ya meza. Yamepangwa huku yakingoja kupeanwa kwa wasichana au wenye umri wanaokaribia ama wanaoendelea na hedhi.

Mtaalamu wa jinsia ya kike anayeonekana kuwa ni mtaalamu katika sekta ya afya. Anatoa maelezo kwa wanawake walioketi nje kwenye uwanja mtupu. Nyuma yao kuna milima huku wakiwa makini sana kwa maelezo yanayotolewa.

Ni duka ya kuuza madawa ya kizamani ama miti shamba ili kwa matibabu. Kando ya duka hiyo kuna bango kubwa, linaloonyesha magonjwa yote wanaokiri kutibu madaktari katika eneo hili. Kuna duka yenyewe limetengenezwa kwa mabati tu, halina sehemu rasmi.

Wahudumu wa afya wawili wa jinsia ya kike. Wamevalia nguo juu nyeupe, chini wakiwa wamevalia nyeusi. Wamevalia pia barakoa ili kujikinga na magonjwa tofauti tofauti. Kando yao kuna gari ya kubebea wagonjwa hali ya mahututi.

Madaktari wa upasuaji wakiwa kwenye shughuli yao rasmi ya upasuaji. Wamevalia barakoa kujikinga na madhara ama magonjwa yatakayotokea wakati wa upasuaji. Wamevalia pia nguo rasmi ya kazi ili kujikinga na damu kutoka kwa mgonjwa.

Ni choo ya kisasa hasa kijijini. Mazingira haya yanaonekana ya kijijini na choo yenyewe linaonekana kuwa ni ya watu wenye mapato ya wastani. Kando yake kuna sehemu ya kukojoa, kando na sehemu ya kukojoa kuna tanki nyeusi ambalo limebeba maji.

Mgonjwa wa jinsia ya kike amekalia kiti, amevalia barakoa na miwani, anahudumiwa na daktari anayemdunga sindano kwenye mkono wake wa kushoto. Daktari pia amevalia barakoa. Chini yao kuna mtungi wa kuwekea takataka ya damu.

Mgonjwa wa jinsia ya kiume amevalia shati lake la kijani kibichi na barakoa mdomoni. Daktari wa jinsia ya kike anamdunga sindano. Mgonjwa anaonekana mwenye maumivu makali. Daktari ameshikilia pamba kwenye mkono huku akimdunga sindano kwenye mkono wa kushoto wake.

Ni jengo la ghorofa kadhaa lililoporomoka likaanguka chini. Wanaume wamesimama kando wakitazama huku wakijaribu shughuli ya uokoleaji. Wengine wanapiga picha huku wengine wakikimbilia mabaki yaliobaki chini.

Wanaume wawili wanavuka mto uliofurika furi furi. Mmoja ako kwenye piki piki akiendesha akiwa amebeba mitungi ya rangi ya manjano. Mwanaume mwingine ako nyuma akimsukuma huku akiwa miguu tupu akiyakanyaga maji yanayoonekana kuwa chafu zaidi.

Wagonjwa wawili waliko katika wodi. Wodi ya jinsia ya kiume. Wanaume hawa mmoja amelala, huku mwingine ameshika kichwa chake. Kuna besheni mbili, moja ya rangi ya nyekundu na moja ya rangi ya samawati. Wanaonekana wenye maumivu makali.

Mfanyikazi wa kampuni ametoka kazini. Amevalia kaptura yake ya kijani kibichi. Mkononi ameubeba bakuli akinawa mikono ili kujikinga na madhara ya kemikali alikotoka kufanya kazi.

Mwanaume wa asili ya kimaasai ameketi huku akidungwa sindano na daktari. Usoni amevalia barakoa na nguo zake ni za kimila ya kimaasai. Daktari ameupaka makucha yake kwa rangi nyekundu huku akizamia kazi yake rasmi.

Mkulima aliyezamia kazi yake ya kunyunyizia mimea kemikali. Amevalia nguo rasmi ya rangi ya manjano. Mgongoni ameubeba mtungi wa kemikali iliyo na rangi ya kijani kibichi. Amezamia kazi yake kabisa.

Ni mitambo ya kizamani iliyotumika katika shughuli za kiuganga. Kwenye besheni ya rangi nyekundu, lina kila aina ya pesa, kando yake kuna chupa la rangi yenye manjano, kando la rangi ya manjano kuna chupa la rangi nyeusi. Yote yako pamoja na yakiwa kwenye makaratasi ya rangi nyeusi na manjano.

Mumama aliyejifungua mtoto wake anatabasamu, huku akiwa amebeba mtoto wake mkononi. Amevalia nguo ya hospitali ya rangi ya kijani kibichi. Mtoto wake ameegezwa, amelalishwa na kuvalishwa nguo nyeupe.

Hapa ni mandhari ya hospitali. Daktari amesimama huku mkono wa kulia ameushika sindano, mkono wa kushoto ameshikilia chupa la dawa. Amevalia nguo la manjano na kofia nyeupe. Nyuma yake kuna mama aliyebeba mtoto aliyezamia kutazama nje.

Ni sehemu la purukushani ama patashika. Kuna moto mkubwa unaowaka, huku wingu la moshi likiwa limetanda juu angani. Kuna pikipiki, wanaume kwa wanawake wakiutazama moto huu. Kuna gari la polisi ambalo limeegeshwa kando wakiutazama ili kudhibiti moto huo.

Madaktari wa kike watatu wamesimama kando ya mgonjwa. Mgonjwa anashikilia ifaa huku daktari akiweka mrija kwenye maskio yake kutoa vifaa vilivyokwama ndani. Mgonjwa anaonekana kuwa mwingi wa uchungu zaidi.

Kundi la watu kwenye picha hili, mmoja wao ni daktari aliyevalia kabuti yake nyeupe ya kazi. Ni mwenye kazi na anafanya kazi. Anatoa maelezo kwa mgonjwa aliyeketi na kiti makini. Anayatazama mikono ya daktari kwa umakini zaidi.

Ni wahudumu wa afya ama wanamazingira wanaoonekana kuchukua maagizo kutoka kwa mkubwa wao. Kando yao kuna polisi na wanaonekana kuwa hata wana vyombo vya habari pia wako sehemu pale.

Daktari anaonekana kuhudumia mgonjwa. Mgonjwa ni mtoto ambaye ameshikiliwa na mamake na wanamuangalia kwa umakini zaidi. Daktari anaonekana kuwa ni kama anampima ugonjwa fulani kwenye mwili na kuzingatia maanani ikiwa amekaribia zaidi.

Ni mitambo rasmi ya kiganga yanayoweza kutumika katika matibabu ya kizamani ama waliotumia mababu zetu kabla ya wakoloni ili kukuwa matibabu ya kawaida Afrika.

Ni mhudumu wa afya anayedunga mgonjwa sindano. Mgonjwa amevalia kofia nyeusi na barakoa nyeusi huku mhudumu wa afya amevalia koti jeupe na barakoa jeupe.

Mhudumu wa afya ama mfanyikazi katika kampuni inayojihusisha na utengenezaji wa madawa. Amevalia koti jeupe na barakoa jeupe na kitambara kwenye kichwa. Anaonekana kuwa anaweka dawa kwenye pakiti na kujihadhari na kujikinga na madhara ya madawa hayo.

Hawa ni wafanyakazi katika kampuni ya kemikali. Kemikali ambazo ni hatari kwa maisha ya binadamu na kwa karibu unawezapata wamevalia nguo rasmi kujikinga na madharara ya haya kemikali. wanavalia gamputi na pia kushikilia mitungi kwa ustadi zaidi kwa maana kemikali ni kama ni hatari sana kwa maisha ya binadamu.

Mzazi amemshikilia mtoto wake kwa makini kando ya daktari. Daktari anamdunga sindano mtoto huyu, sindano amalo linaweza kuwa la chanjo dhidi ya ugonjwa fulani utakaoweza kutokea au kukinga magonjwa kama hayo kutokea mbeleni.